Katika kituo cha umeme, kituo hiki ni sehemu muhimu katika mtandao wa usambazaji wa umeme ambapo voltage ya umeme ubadilisho ili kusafirisha umeme kwa ufanisi kutoka kwenye vyanzo vya usafirishaji hadi kwa watumiaji wa mwisho.

Ni kituo cha umeme cha kupozea na kusambaza umeme. Hapa ndipo umeme wa voltage kubwa hupunguzwa ili kuweza kusambazwa kwa matumizi ya nyumbani, viwandani na kwingine. Ina vifaa kama transfoma, sensulators na switch gear .Ni sehemu muhimu sana katika miundombinu ya usambazaji wa umeme.

Ni kituo cha kuzalisha umeme wa mvuke ardhini geothermal power plant kilichopo katikati ya eneo la misitu na milima. Moshi mweupe unaopanda angani ni mvuke unaotolewa baada ya maji moto kutoka ndani ya ardhi kutumika kuendesha mitambo ya kuzalisha umeme. Kituo kina miundombinu mbalimbali kama vile mitambo ya kuzalisha nishati, majengo madogo na njia ya umeme zinazopitisha nishati hiyo.

Ni daraja la kutembea lililojengwa juu ya bwawa au mto mkubwa na linaelekea kwenye kituo cha mitambo ya maji au umeme. Miundombinu hiyo ina miangaza ya kisasa upande wa kushoto na kulia kwa njia ya kutembea na rangi ya uzio ni ya zambarau. Kituo kilicho mbele kina muundo wa chuma wa manjano na majengo ya kijivu yanayoweza kuwa sehemu ya bwawa la kuzalisha umeme au kudhibiti mtiririko wa maji.

Ni kituo cha kupoozea na kusambaza umeme. Kituo hiki kina vifaa vya kielektroniki kama vile, transformer , switch gear , na nyaya kubwa za nguvu zinazohusiana na usambazaji wa umeme wa voltage ya juu. Kwa upande wa kushoto wa picha kuna nguzo kubwa ya umeme ambayo hubeba nyaya za umeme kutoka au kwenda kwenye kituo hiki.

Kuna kituo cha kuzalisha umeme wa mvuke ardhini, geothermal power plant . Moshi mweupe unaonekana ukipanda juu kutoka kwenye mitambo mbalimbali. Hii ni mvuke unaotolewa baada ya maji moto kutoka ardhini kutumika kuendesha mitambo ya kuzalisha umeme. Kituo hiki kimejengwa katikati ya milima yenye uoto wa asili.

Ni sehemu ya kiwanda kikubwa au kituo cha kuzalisha umeme. Kuna mabomba makubwa ya chuma yanayopitisha gesi, mvuke au maji ya moto, ishara kuwa hii huenda ni sehemu ya kiwanda cha umeme wa mvuke. Mitambo ya viwandani na miundombinu ya chuma pamoja na madaraja ya juu yanayounganisha majengo, yanaonyesha utendaji wa viwango vya juu vya kiufundi.

Kituo cha umeme chenye transfoma kubwa ya kupunguza au kusambaza umeme. Transfoma hiyo iko katikati ikiwa na peni kubwa pembeni kwa ajili ya kupoza joto. Kuna miundo mbinu ya chuma inayosaidia kuendesha nyaya za umeme wa msongo mkubwa. Maeneo yote yamezungukwa kwa changarawe ,njia za saruji na uzio kwa ajili ya usalama.

Ni kituo cha kusambaza umeme. Anga ni safi yenye mawingu madogo na mazingira yanayoonekana yanaonyesha kuwa eneo hili liko wazi na lenye usalama wa kazi za kiufundi.

Ni nguzo kubwa ya kusafirisha umeme wa mzingo wa juu. Nguzo ii ya chuma ina nyanya nyingi zinazo pita juu yake zikisambaza umeme kutoka kituo cha kusalisha hadi kwenye vituo vya usambazaji. Inapatikana katika eneo la mashambani lenye nyasi na miti midogo midogo chini ya angaa safi la bluu lenye mawingu meupe.

Kisima cha kuchimba mafuta au gesi asilia, ni muundo mkubwa wa chuma unaotumika kuchimba ardhini ili kufikia hifadhi ya mafuta au gesi. Kuna kreni kubwa kadhaa pembeni zinazosaidia kuinua vifaa vizito na jukwaa kuu liko juu ya nguzo za chuma. Hali ya anga ni ya mawingu na inaonekana kuwa kwenye eneo la viwanda au porini.

Ni jengo refu la kisasa lenye madirisha ya rangi ya kijani kibichi yenye muonekano wa kioo. Jengo hili lina muundo wa kisasa wa chuma na zege na lina uzio wa kuteleza au wa kuzuia kuingia. Juu ya uzio kuna waya wa umeme na alama ya onyo yenye maneno Danger na hatari electric fence ikionyesha kuwa uzio huu ni wa umeme na ni hatari kugusa.

Kituo cha usambazaji wa umeme kilicho na nguzo za chuma na vifaa mbalimbali vya umeme vinavyotumika kusambaza nguvu za umeme. Kuna kamba za umeme na vifaa vya kudhibiti mtiririko wa umeme, watu wawili wakiwa na mavazi ya kazi wanaonekana katika eneo hilo. Jambo linaloashiria kuwa ni sehemu ya kiufundi au kiutawala ya umeme.

cha umeme wa msongo mkubwa, kuna transfoma kubwa katiikati, ambayo hutumika kupunguza au kuongeza msongo wa umeme kabla ya kusambaza kwa watumiaji. Miundombinu ya chuma, nyaya nyingi za umeme na nguzo nyingi zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa mpangilio. Taa za miali ya juu zinaangaza ikiashiria kuwa kazi inandelea hata wakati wa giza.

Ni eneo la wazi lenye nyasi na vichaka pamoja na daraja refu la kisasa pengine reli ya SGR .Mbele ya picha kuna mbuni anayetembea kwenye njia ya vumbi. Mandhari hii inaashiria eneo la pori au hifadhi ya wanyama ambapo miundombinu ya kisasa imejengwa kwa kuzingatia mazingira ya asili.

Ni eneo la makazi duni lililoathiriwa na mafuriko. Mto mdogo wenye maji ya matope unapita katikati ya mabanda na takataka ukionyesha kuwa mvua kubwa imenyesha. Majengo ya ghorofa yamejengwa karibu na kingo za mto huku mazingira yakiwahatarishi kwa wakazi.

Ni bustani ndogo ndani ya eneo la jengo yenye miti, mimea na mto mdogo wa maji katikati. Pia, kuna ukuta ambao una rangi ya manjano unaozunguka bustani hii. Jua linawaka na kuna kivuli kidogo kinachotolewa na mti.

Katika darasa la shule lenye wanafunzi wengi waliovaa sare za shule za rangi ya blue . Wanafunzi wameketi kwenye dawati zao wakisikiliza au kushiriki katika shughuli za darasani. Kuna walimu wawili waliosimama darasani wakiwazungumzia au kuwahudumia wanafunzi.

Kuna wanafunzi wa kike wakiwa darasani wakijifunza kwa kutumia kompyuta, wamevaa sare za shule na wanaonekana kuwa makini wakitazama somo linaloonyeshwa kwenye skrini ya kompyuta. Somo linaonekana kuwa la lugha ya kigeni labda kifaransa, kwa kuwa kuna maandishi ya kuuliza na kujibu maswali.

Sehemu ya msitu wa mjini au eneo la hifadhi ya mazingira inayoonyesha barabara ya udongo inayopita katikati ya miti mikubwa na yenye kivuli kizuri. Eneo hili linaonekana kuwa na utulivu na linafaa kwa kutembea kwa miguu, kupumzika au shughuli za mazingira kama elimu ya misitu.

Ni mwanaume na mwanamke wakiwa kwenye eneo la maji yanayoteremka kama kipozi ama maporomoko ya maji ama waterfall . Mwanaume amekaa kwenye jiwe na anaonekana akimchukua picha mwanamke aliye kwenye jiwe lingine karibu na maji yanayotiririka.

Ni eneo lililojazwa na taka nyingi za miji. Eneo hilo lina taka za plastiki, karatasi na vitu vingi visivyokatika ambavyo vimekusanyika kwenye udongo. Mtaani kuna baadhi ya majengo na miti huku anga likiwa na mawingu meupe na bluu ikionyesha kuwa ni siku ya jua .

Kuna kundi la vijana wakiwa wamevaa fulana za usalama, reflectors , wakisafisha mto mchafu uliyojaa taka. Wako ndani ya maji yenye rangi nyeusi wakiondoa plastiki na uchafu mwingi kwa mikono na vijiti. Katika upande wa kushoto kuna mlima wa taka unaoonyesha kiwango kikubwa cha uchafuzi wa mazingira eneo hilo.

Watu wawili wamevaa sare za usafi wakihusika katika shughuli ya ukusanyaji na usafishaji wa taka ngumu na matope mitaani. Wanaonekana kusukuma toroli lililojaa na taka nyingi zilizochanganyika na matope na majani yaliyooza. Mmoja wao amevaa buti za kijani, glavu nyekundu na koti la usalama lenye rangi ya manjano iliyoangazia. Wanaonekana kuwa katika eneo la soko au mitaa ya makazi yenye shughuli nyingi.

Ni kundi la watu wakipanda mlima, wakiwa kwenye matembezi au utalii wa asili. Watu watatu wako mbele, wawili wakiwa wanamsaidia mwenzao katikati kupanda sehemu ya mteremko. Wamevalia mavazi ya michezo na mmoja ana begi la mgongoni, ishara ya kujiandaa kwa safari ndefu. Mandhari ya nyuma inaonyesha milima yenye mandhari nzuri na pia kuna minara ya upepo, inaashiria eneo hili linaweza kuwa na matumizi ya nishati mbadala. Anga ni ya mawingu na mazingira ni safi.

Mifugo mbalimbali wakichunga kwenye maeneo ya wazi. Kushoto, ni kundi la ngombe wakichungwa kwenye nyasi zilizo changanyika na vichaka. Katikati kuna kundi kubwa la kondoo wakila majani kwenye uwanda mpana na picha ya tatu yani kulia, kuna mbuzi na kondoo na nyuma kuna dalili za maendeleo ya miji kama vile malori ya ujenzi na ukuta wa mawe.

Kuna mbuni watano wanaotembea kwenye nyasi katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi huku mandhari ya majengo marefu ya jiji la Nairobi yakiwa nyuma. Inadhihirisha mandhari ya kipekee ambapo nyamapori wako karibu na jiji kuu.

Kundi la askari wanyama pori wakimshughulikia kifaru katika mazingira ya hifadhi. Kifaru anaonekana akijaribu kupanda gari maalumu la usafirishaji la hifadhi, kasha akiwa amefungwa kamba kwenye mti kwa nyuma. Askari wanyama wamevaa vazi la kitengo cha hifadhi wakionyesha umakini mkubwa katika kujidhibiti mbele ya mnyama huyu mkubwa lakini hatari.

Kuna kundi la vijana walio vaa reflectors wakishiriki shughuli ya upandaji miti au usafi wa mazingira katika eneo la wazi. Wengine wanashikilia miche ya miti na wengine wanaonekana kuwa na furaha wakitabasamu na kupiga picha. Hii ni ishara ya juhudi za kijamii au za kimazingira kama vile kampeni za kuhifadhi mazingira au kuhamasisha upandaji miti.

Ni nyati wawili wakiwa karibu na maji, nyati mmoja yuko mbele akitazama moja kwa moja kwenye kamera, huku mwingine akiwa nyuma anashughulika kunywa maji. Mazingira yanaonekana kuwa ya porini na kuna nyasi nyingi za uoto wa asili.

Kuna kikundi cha watu wengi wao wakiwa vijana, wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti kwenye eneo ambalo linaonekana kuwa na changamoto za mazingira. Labda ni eneo lililoarthiriwa na uchafuzi au lililo na taka. Wamevalia reflectors na glavu. Wanapanda miche ya miti kwa nia ya kuongeza uoto wa asili, kurekebisha mazingira au kuongeza uzuri wa eneo.

Eneo la wazi lililojaa mifuko mingi ya plastiki, maarufu kama mifuko ya kubeba bidhaa. Mifuko hiyo imeandikwa majina ya maduka tofauti, ikionyesha kuwa imetumika awali na kutupwa. Katika sehemu ya nyuma, kuna mtu anayevua au kuchambua baadhi ya mifuko hiyo. Hali hii inaashiria changamoto ya uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na matumizi ya plastiki ambayo haiozi kwa urahisi.

Mtu ambaye amebeba ndoo nyeupe na akiwa na mzigo kwenye gunia mgongoni, akiwa katika eneo lenye mazingira magumu. Eneo hili linaonekana kuwa la mabanda au makazi duni ambapo kuta za nyumba zimejengwa kwa mabati yenye rangi tofauti na yenye kuchakaa. Ardhi ni ya udongo na ina alama za unyevunyevu au matope na ina mabaki ya taka.

Jima mzazi akiwa amemkumbatia jima mdogo wake kwa upendo na ulinzi. Inaonyesha uhusiano wa karibu na wa kimapenzi kati ya mzazi na mtoto wake katika mazingira ya asili. Hii ni mfano ya jinsi wanyama wanavyojali watoto wao.

Mwanamme amesimama mbele ya kibanda cha kienyeji kilichojengwa kwa udongo na paa la nyasi. Kibanda hicho kimeandikwa husband's hut, kikimaanisha kuwa ni nyumba ya mume jambo linaloashiria utamaduni wa kiafrika ambapo familia zilikuwa na nyumba tofauti kwa mume na wake. Mwanaume huyo anaonekana akiwa na furaha, Mikono yake ikiwa imekunjuliwa kwa upana kana kwamba anaonyesha fahari au kukaribisha wageni.

Mandhari ni ya msitu wenye mwanga wa jua unaopenya kupitia miti mirefu. Katika eneo hili la kijani, kuna wanyama wa pori akiwemo mbuni walioko mbele na paa wawili upande wa kushoto. Mazingira haya yanavutia na kuonyesha sehemu tulivu ya asili huenda ikiwa ni mbuga ya wanyama au hifadhi ya kitaifa.

Ni gari likisafiri kwenye barabara nzuri ya lami katika eneo la wazi chini ya anga ya buluu yenye mawingu nyepesi. Pembeni ya barabara kuna daraja la reli lililoinuliwa. Mandhari ni kavu ikionyesha kuwa eneo hili liko katika eneo la mashambani au kame kama vile ukambani au kaskazini mwa Kenya.

Mtu mmoja anayetembea kwa kasi kwenye njia ya udongo yenye mzunguko kidogo, njia hii ipo katikati ya msitu au eneo lenye miti mingi na majani mengi, hali inayompa mtu huyo kivuli na mazingira ya asili. Mtu huyo amevaa suruali ndefu na shati la mikono mifupi na anaonekana anaelekea mbele kwenye njia hiyo yenye mseto wa mwanga, na kivuli kutokana na miti iliyozunguka.

Ni twiga anayetazama karibu na kizuizi cha chuma labda kwenye hifadhi au bustani ya wanyama. Ana rangi ya ngozi yenye madoa ya kahawia na akiwa katika mazingira ya porini yenye miti na majani. Twiga huyu anaonekana kuwa na shauku ya kuona au kuwasiliana na mtu aliye upande wa pili ya kizuizi.

Kundi la swara watatu wakitembea kwenye uwanja wa nyasi mviringo. Kando wao kuna wanyama wengine wanaonekana wakikula nyasi. Mandhari hii, ni ya asili ikionyesha wanyama pori wakitembea huru katika mazingira yao ya kawaida, labda katika hifadhi au mbuga za wanyama.

Msitu wa kijani kibichi wenye miti mingi mikubwa na vichaka vingi. Huu ni mfano wa msitu wa mvua au msitu wa milimani wenye mimea mingi ya asili. Mazingira kama haya yana umuhimu mkubwa kama hifadhi ya maji, uzalishaji wa oksijeni na makazi ya wanyama pori.

Mtoto wa simba akinywa maziwa kutoka kwa chupa inayoshikiliwa na mtu. Hii ni njia ya kumlisha mtoto wa simba ambaye bado ni mdogo na hawezi kula chakula cha kawaida. Ni picha yenye huruma na inaonyesha uangalizi wa binadamu kwa mnyama mchanga ambaye bado anahitaji msaada wa kibinadamu ili kuishi.

Ni mnyama anayeitwa bongo ambaye ni aina ya paa mkubwa mwenye mistari mieupe mwilini na pembe ndefu zilizopinda. Anaonekana akila majani kwenye mazingira yenye uzio wa waya wa chuma kuashiria kuwa yuko kwenye hifadhi au bustani ya wanyama. Mazingira yanaonekana ni yenye miti, kivuli na uoto wa asili yakimpa mnyama huyo mazingira yanayofanana na pori.

Watu wa kabila la masai wanasherehekea kwa kucheza na kuruka kwa furaha. Wanaume wawili wanaruka juu huku wakivaa mavazi ya kitamaduni ya rangi nyekundu na zabarau, mmoja ikiwa na shuka nyekundu lenye manyoya ya mbuni kichwani, jambo ambalo ni sehemu ya mila za masai kuonyesha nguvu na ujasiri. Wengine wamesimama kando wakiwa wamevalia mavazi ya rangi mbalimbali na wakiwa wameshikana mikono wakifurahia tukio hilio.

Nyati wa Afrika akiwa kwenye pori. Nyati huyu na mwili mkubwa, pembe nene zilizopinda na anaonekana kuwa makini au tahadhari. Nyati ni miongoni mwa wanyama hatari zaidi barani.

Twiga mkubwa anavuka barabara ya udongo huku gari aina ya toyota likiwa nyuma yake. Twiga huyu ana mwili mrefu, rangi ya njano yenye madoa ya kahawia. Barabara inaonekana kuwa katika eneo la pori ambapo kuna nyasi kavu na anga wazi. Gari hilo linanekana kuwa la safari ya porini ambalo hutumiwa na watalii au wapenzi wa wanyama kutazama wanyama porini.

Mfanyakazi wa hifadhi au kituo cha wanyamapori akimnywesha tembo mdogo kwa kutumia chupa kubwa ya maziwa. Tembo mwengine anaonekana ameketi karibu huku wengine wakiwa nyuma wakihudumiwa na wahudumu waliovaa mavazi ya kijani na buti. Mandhari hii inaonyesha eneo lenye udongo mwekundu, miti michache na watu wengi wakitazama kutoka nje ya uzio, hali inayodokeza kuwa ni kituo cha malezi au kituo cha kulea tembo yatima.

Jengo linabomolewa kwa msaada wa mashine ya kuchimba huku kundi kubwa la watu likikusanyika kutazama tukio hilo. Jengo hilo linaonekana kuwa limeharibiwa vibaya na kuna vifusi vingi ardhini. Mbele ya eneo hilo, kuna mto uliojaa maji yenye matope jambo linaloweza kuashiria mafuriko au mazingira yenye mifereji mibovu. Majengo mengine ya makazi yanaonekana upande wa kushoto na kulia wa picha.

Mtu aliyevaa barakoa na kofia kichwani akiwa ameshika mche wa mmea na udongo. Mtu huyu anaonekana kuwa anahusika na upandaji wa miti au shughuli za mazingira. Nyuma yake kuna mto au chanzo cha maji na mazingira ya kijijini au makazi ya mtaa yenye nyumba za mabati.

Eneo la makazi duni lililojengwa kwa mabanda ya mabati karibu na mto. Takataka nyingi zimetupwa kando ya mto na kujaa kwenye kingo, hali inayoashiria uchafuzi wa mazingira.

Eneo kubwa lenye miti midogo na nyasi za kijani kibichi. Sehemu hii ina mteremko kidogo wa ardhi na mlima au vilima vidogo vilivyo nyuma. Anga ni ya wazi lenye mawingu madogo madogo. Mandhari hii inaashiria mazingira ya eneo la pori lenye misitu ya mchanganyiko.

Simba jike ameketi kwenye nyasi ndefu . Anaonekana kuwa makini akitazama mbele kana kwamba anawinda au kuchunguza mazingira. Mandhari ya nyuma ni tambarare ya kijani ikiashiria kuwa picha hii imepigwa katika mbuga ya wanyama au porini.

Kundi la watu wakiwemo wanafunzi na watu wazima ambao huenda ni walimu au viongozi wakiwa kwenye mazingira ya nje yenye miti. Wamevalia barakoa na kushikilia miche ya miti juu ishara ya shughuli ya upandaji wa miti.

Mtu ameketi pembeni ya mkokoteni uliopakiwa madumu mengi ya plastiki ya kubebea maji. Ya rangi tofauti kama vile njano, bluu na nyeusi. Mwanaume huyu wanaonekana kuchoka na kupumzika baada ya kazi nyingi. Mkutadha wa picha unaonyesha mazingira ya barabarani au jijini na inashiria changamoto za upatikanaji wa maji ambapo watu wanalazimika kusafiri ili kuweza kuyatafuta.

Inaonekana kuna athari za mafuriko katika eneo la makazi duni. Maji yenye matope yamejaa barabarani ikizunguka nyumba za mabati na kuna kuta za mawe. Mwanaume mmoja ameketi kwenye samani zilizoonekana kuokolewa akiwa ameloa na kuchafuka kwa matope huku akionekana mwenye mawazo na huzuni. Mazingira yameharibika sana, taka zimetapakaa na baadhi ya nyumba zinaonekana kuharibiwa na mafuriko.

Vifaru wawili mkubwa na mdogo wanatembea kwenye nyasi ndefu katika Savanah. Vifaru hawa wanaonekana kuwa katika mazingira ya asili, labda mbuga ya wanyama. Kifaru mkubwa ana pembe mbili na ndogo akiwa karibu naye, inaashiria uhusiano wa mama na mtoto. Mazingira ya asili yanaonyesha mandhari ya kupendeza, yenye nyasi kavu miti michache na mandhari ya milima kwa mbali.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi ya usalama akiwa katika bustani ya kijani, anaonekana akishikilia mimea midogo mikononi mwake huenda kwa ajili ya kupanda. Nyuma yake kuna vibanda vilivyojengwa kwa mabati na bustani inaonekana kupandwa vizuri na kuwa na mchanganyiko wa mimea tofauti.

Mwanamke anapanda mti shambani au kwenye eneo la wazi. Mwanamke huyu anatumia kijembe kuweka udongo kuzunguka mti baada ya kuupanda. Kando yake kuna kibeba maji kilichoandaliwa kumwagia mti, na watu wengine wanne wamesimama nyuma yake, mmoja wao amevaa sare za askari na wengine wakiwa ni mavazi rasmi. Picha hii na sheria tukio la kuhifadhi mazingira.

Kundi la watu wa jamii ya wamaasai wanajulikana kwa mavazi yao ya kitamaduni yenye rangi nyekundu na bluu na mikuki yao. Wanasimama mduara wakiwa na mandhari ya anga yenye mawingu nyuma yao na mazingira ya kijijini.

Swara aina ya impala akitembea kwa utulivu kwenye njia ya vumbi. Mnyama huyu ana rangi ya kahawia nyekundu na pembe ndefu zilizopinda juu ishara ya kuwa ni dume. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo mandefu ya mji, jambo linaloonyesha kuwa impala huyu yuko karibu na jiji.

Ni barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi Kenya. Kuna magari ya aina mbalimbali yakiwemo mabasi ya abiria kama vile City Shuttle, malori ya mizigo na pikipiki, maarufu kama vile bodaboda. Kando ya barabara kuna majengo yenye paa za rangi nyekundu yaliyozungushiwa uzio huku miti ya kijani pia ikionekana.

Ni eneo la magari ya usafiri wa abiria katika mji ulio na shughuli nyingi. Gari lililo mbele ni gari la kampuni ya Mololine Prestige Shuttle ambayo inatoa huduma za usafiri kwenye miji kama Muhoroni, Kisumu na Migori. Gari limeandikwa majina yao pembeni na abiria wanaonekana wakipakia mizigo, hasa magunia makubwa na nguo.

Ni sehemu ya mtaa unaojazwa na shughuli nyingi za kila siku. Kuna matatu ya rangi nyeupe na jano ambayo ya aina ya usafiri wa umma maarufu kama matatu, yakiwa yamesimama barabarani. Watu wanaonekana wakitembea mtaani baadhi wakibeba mizigo. Jengo zilizo karibu zina rangi ya majano na bluu, na kuna matangazo na mabango mbalimbali.

Ni eneo la jiji. Kuna majengo makubwa na pia kuna basi la abiria la kampuni ya metro trans. Pia kuna mtu nyuma ya mabasi na kuna mtu ambaye ameshikilia bango ambalo linaonyesha vituo mbalimbali.

Ni barabara kubwa ya lami yenye njia nyingi upande wa kuingia na kutoka jijini . Barabara hii ina uzio wa katikati unaotenganisha magari yanayoelekea pande tofauti na pembeni kuna njia ya waenda kwa miguu. Pia kuna magari machache yanayoonekana yakisafiri kwa utaratibu.

Kuna watu wengine alafu kuna mtu ambaye amevaa reflector ya rangi ya njano akishikilia bango lenye nambari 4w pamoja na pei yake ya shillingi hamsini ambayo ni kawaida basi kwa masi ya dhala dhala au matatu jijini Nairobi. Hii sehemu ya kituo cha dhala dhala ambapo abiria wanapanga safari zao kuelekea maeneo mbali mbali yalioandikwa kwenye bango.

Watu wakiwa kwenye kivukio cha miguu kando ya barabara kuu yenye magari. Inaonekana mvua imetonesha hivi karibuni au bado inanyesha kidogo kwani barabara inaonekana mvua na watu wamevaa mavazi ya mvua. Sehemu hii ina taa za trafiki na kuna alama ya onyo Kwa madereva kuhusu uwepo wa watu kuvuka barabara.

Ni katika barabara kuu yenye mgari mengi na foleni. Inaonekana kama sehemu ya jiji, kutokana na aina za mabasi yaliyoko barabarani, na aina ya magari mengi. Kuna watu watatu wakiwa wanatembea kando ya barabara na maeneo ya biashara yakiwa pembeni, pia mabango ya matangazo na taa za mtaa. Picha inaonyesha shughuli nyingi za usafiri na biashara.

Ni eneo la jiji. Kuna basi la abiria lenye maandishi Amazing likiwa limeegeshwa barabarani. Mtu mmoja amevaa sare ya kondakta na ameshikilia bango lililoandikwa vitu kama Upper Hill , Kenyatta na kadhalika. likionyesha ruti ya basi. Jengo la Ambassador linaonekana kwa nyuma pamoja na maduka kama Vivo na Oppo . likionyesha huyu ni mtaa wa kibiashara wenye shughuli nyingi.

Matatu ya rangi nyekundu ime egeshwa katikati ya jiji ikiwa ime pambwa kwa sanaa ya kuvutia kama picha ya simba na maandishi ya kidini. Pembeni kuna watu wamesima na bango la chuo kikuu na majengo marefu ya jijj yanaonekana nyuma. Hii ni taswira ya usafiri wa umma jijini Nairobi.

Kwenye barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi kuna matatu mbili za kusafirisha abiria, moja imeandikwa Veteran na nyingine Moana. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea wakivuka barabara huku mmoja akiwa ni afisa wa trafiki aliyevaa sare ya rangi ya manjano. Upande wa kulia kuna bango inaonyesha matangazo ya kibiashara kama wezesha biashara.

Katika eneo la jiji ambapo shughuli nyingi zinaendelea, kuna magari ya usafiri wa umma kama vile city shuttle , bodaboda na watu wakitembea. Maafisa wa polisi wa trafiki wanasimamia magari. Mandhari inaonyesha pilkapilka za kawaida za jiji pamoja na matangazo ya biashara kwenye majengo.

Ni katika sehemu ya kituo cha matatu au basi ndogo kinachotumika kwa usafiri wa umma. Kwenye pembeni kuna bango linaloonyesha maeneo ambayo usafiri huu unaelekea kama vile Githurai. Watu kadhaa pia wanaonekana wakitembea au kusubiri usafiri. Kuna pikipiki iliyosimama pembeni na pia basi kubwa lililoandikwa Loffa Travels.

Kituo cha magari ya umma katika jiji. Kuna msongamano wa matatu za rangi tofauti ikiwemo ya buluu na nyekundu. Kibao cha Utawala airways kinaonyesha moja ya njia ya magari haya. Mtu aliyevaa fulana ya zambarau yenye maandishi ya stage marshal anaonekana akisimamia shughuli za usafiri. Majengo marefu ya biashara yanaonekana nyuma yakionyesha eneo la katikati ya jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara kuu ya magari yenye njia nne ikiwa na mabango ya kuongoza madereva kuelekea maeno tofauti kama Thika, Nyeri, Garissa. Kuna magari na pikipiki barabarani na maandishi ya usalama kama vile Drive in Your Lane . Pia kuna alama za njia na mwelekeo kwenye mabango juu ya barabara.

Ni barabara yenye msongamano wa magari katikati ya jiji. Kuna magari ya aina mbalimbali yakiwemo matatu, magari binafsi na bodaboda. Maafisa wa trafiki wamesimama barabarani wakielekeza magari, ili kudhibiti msongamano. Watu kadhaa wanasimama pembeni ya barabara labda wakisubiri usafiri. Mandhari ya mtaa unaonyesha majengo ya bishara na mabango ya matangazo.

Ni kituo cha mabasi mjini hususan katika jiji la Nairobi Kenya. Tunaweza kuona mabasi ya abiria ya kampuni ya metrotrans yakiwa yameegeshwa na watu mbalimbali wakiwa kwenye foleni wakisubiri usafiri. Kuna bango la benki ya Diamond Trust Bank na mabango mengine kama kuonyesha ruti kama za Kenyatta National Hospital.

Ni eneo la katikati ya jiji lenye shughuli nyingi ambapo matatu za kijani kibichi zikiwa zimepangwa kando ya barabara. Wahudumu wamevaa makoti ya zambarau na wanashikilia mabango ya kuonyesha nauli ya shilingi 20 na wanahamasisha abiria kupanda magari yao. Kando ya barabara kuna watu wanatembea, maduka mbalimbali na majengo ya biashara.

Mtaa wenye shuguli za kawaidi ambapo kuna mabasi mawili yakiwa yamesimama pembeni ya barabara pia watu wanatembea kando ya mabasi wengine wakienda mbele na wengine wakirudi nyuma. Nyuma kuna majengo ya ghorofa ya rangi ya buluu na nyekundu.

Sehemu ya jiji yenye shuguli nyingi huenda ni kituo cha mabasi au eneo la katikati ya jiji, kuna mabasi ya usafiri wa umma, pikipiki na watu wakitembea wakisubiri usafiri, wengine wanaonekana wakihudumu mmoja akiwa anasukumu troli ya mzigo na mwingine akipanda pikipiki. Pia kuna bango la benki upande wa kushoto na majengo marefu ya kibiashara upande wa nyuma.

Ni kwenye barabara kuu ya Thika road jijini Nairobi Kenya ikiwa na magari mengi yakiwemo matatu yenye rangi na michoro ya kuvutia. Matatu zina maandishi ya ubunifu na picha kubwa za watu maarufu au mandhari ya kuvutia. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia na wengine wanashuka na kupanda matatu. Kuna msongamano mdogo wa magari na mandhari ya mji yanaonekana kwa mbali.

Ni basiasi ya rangi ya buluu iliyopambwa kwa sanaa ya kipekee amechorwa. Basi hii ina picha kubwa ya msichana aliyechorwa nyuma ya gari akiwa na kofia na pipi mdomoni ambayo huongeza mvuto wa gari hilo kwa vijana. Kuna watu wengi wanaotembea karibu na barabara na majengo ya biashara na ofisi yanaonekana nyuma. Jambo hili linaonyesha kuwa hii ni sehemu ya mji yenye shughuli nyingi.

Daraja lenye lami linalopita juu ya mto wenye maji ya kahawia. Juu ya daraja hilo, kuna basi ya rangi ya waridi lililoandikwa Nico likisafiri upande mmoja, likifuatwa na magari mengine. Katika mandhari ya nyuma, kuna daraja kubwa zaidi la barabara kuu, linalovuka juu ya daraja ndogo. Ukuta wa daraja una rangi ya hudhurungi iliyochafuka.

Basi la mtaa maharufu kama matatu, likiwa katika eneo la jiji, likipakia abiria. Matatu hili lina rangi ya kuvutia na michoro ya kisasa likiwa limeandikwa Chelsea trans. Nyuma yake kuna basi lingine lenye mapambo ya kipekee pia, na abiria wanaonekana wakipanda, huku wengine wakitembea kandokando ya barabara. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za mjini na hali ya usafiri wa umma.

Ni eneo la mtaa wa mjini ambapo kuna matatu ya rangi nyekundu yenye milango wazi na viti vya abiria vinavyoonekana. Mbele ya matatu kuna mwanaume aliyeaa shati jekudu labda ni kondakta au dereva wa matatu hiyo. Upande wa kushoto kuna wanafunzi waliovaa sare wakitembea na juu ya jengo kuna bango linaloashiria duka au kituo kinachofanya kazi Mathayo.

Sehemu ya kituo cha mabasi mjini ambapo watu wanapanda na kushuka kutoka kwenye matatu. Pembeni mwa barabara kuna bango la huduma ya usafirishaji wa mizigo NNK Parcels Services, likieleza maeneo yanayo hudumiwa kama WestLands na mengine. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kungoja wakiwa na mizigo na mikoba. Jengo la rangi ya manjano lenye madirisha makubwa liko nyuma.

Kituo cha reli kilicho na jukwaa lenye paa nyekundu upande wa kshoto wa reli. Njia ya reli inapita katikati ikielekea mbali kwenye mji. Kushoto kuna barabara yenye magari mengi na watu wanaotembea huku kulia kuna miti mingi na maua ikitoa mandhari ya kijani kibichi.

Ni bomba kubwa la chuma lililo wekwa ardhini ndani ya mtaro ulio chimbwa kwenye ardhi yenye matope na maji. Mtaro huo una onekana kuwa sehemu ya kazi ya miundo mbinu, huenda ni usambazaji wa maji au mradi wa mifereji. Mazingira yanaonekana ni machafu na mifuko ya plastiki na taka zingine zilizo tupwa karibu, jambo linalo ashiria uwepo wa changamoto wa usafi.

Mabomba ya plastiki yaliyokusanywa katika eneo la ujenzi. Mabomba haya yana mistari ya buluu pembeni ishara kwamba huenda yanatumiwa kwa kusafirisha maji safi au maji taka. Eneo hilo linaonekana kuwa sehemu ya mradi wa miundo mbinu pengine wa usambazaji maji au ujenzi wa mfumo ya maji taka.

Barabara ya vumbi yenye uchafu na maji machafu yanayotiririka pembeni. Kuna takataka kama plastiki na karatasi zilizotupwa ovyo, jambo linaloashiria uchafu wa mazingira. Pia kina pikipiki iliyopakiwa upande mmoja na watu wanaotembea mbali kidogo.

Kituo cha kuchotea maji safi na salama, kilicho kwenye duka dogo. Pia kuna nembo ya Upsprings, ikionyesha jina la chapa ya maji yanayouzwa. Chupa kubwa za maji zinaonyeshwa kwenye kioo cha mbele, pia kuna matangazo ya bidhaa nyingine kama vile yoghurt na icecream .

Ni duka ya kuuza na kujaza maji safi ya kunywa linaloitwa Up Springs. Duka limepambwa matangazo ya bidhaa mbalimbali kama maji ya chupa. Ice Pop na barafu ya kula. Kuna mabango ya kuvutia yakionyesha usafi, ubora na afya za bidhaa.

Ni eneo la ardhi lililochimbwa au kuchafuka labda kutokana na shughuli za ujenzi au uchimbaji. Udongo umeharibika na umejaa matope mazito na mawe huku vipande vya mabomba au waya vikionekana kutokeza kwenye udongo.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyo wekwa ardhini pengine tayari kwa matumizi ya ujenzi au usambazaji wa maji au gesi mabomba haya yanajulikana kama mabomba ya viwandani yanayotumika katika miradi mikubwa ya miundo mbinu.

Mabomba makubwa yaliyowekwa ardhini au kwa upande wa ardhi. Mabomba haya yanatumiwa kwa kawaida katika miradi ya maji, umeme au mabomba ya gesi. Yanasaidia kusafirisha maji au gesi na vitu vingine kutoka sehemu moja kuenda nyingine kwa usalama na ufanisi.

Ni sehemu ya ndani ya jengo karibu na ngazi. Kuna pipa kubwa la rangi ya blue lililowekwa katikati ya njia karibu na ukuta. Juu ya pipa hilo kuna kiboksi cha maziwa ya Vito na mbele ya pipa kuna kikapu cha taka chenye mfuko mweusi wa plastiki uliojaa na pembeni kuna jozi ya ndala zilizowekwa karibu na mlango wa chumba hicho.